Hapa twaona kuna yule nasi ama nesi akiweza kuwapatia watu wazima chanjo ya kuweza kujikinga na maradhi ama magonjwa ambayo yanaweza kuwa yametokea. Inaweza kupunguza makali ama pia ya kukinga vilevile.

Mahali hapa ni, hospitalini twaona pale kuna muuguzi ambaye amevaa yale sare zake zile za kazi za kuweza kujikinga, asiweze kupatikana na maradhi ama, magonjwa yeyote pale hospitalini, twaona pale kuna mashini, twaona kuna ule, mgonjwa, ameweza ka amelala pale anangojea, aeze kapewa dawa.

Hawa ni madaktari ambao hufanya upasuaji kama vile upasuaji wa mwili, kwenye kichwa, mahali popote ambao kuna tatizo. Naona pale kuna mashine ambayo inatumika kufanya upasuaji kuweza kuona katika mwangaza na kuna wale pale pia ambao wanasaidia kuweza kutekeleza hiyo upasuaji.

Hili ni kliniki ambalo ni gari pia. Linatumika kwenda sehemu tofauti kupea wananchi ama watu wagonjwa madawa kuwapatia matibabu. Tunaona pale kuna mhudumu anapea wagonjwa madawa na kuwashughulikia.

Hii ni kliniki ambayo imetengenezwa katika kwenye gari, linaenda kila mahali, linazunguka inapatia wagonjwa matibabu, madawa ambayo wanahitaji. Gari hili ni la serikali linazunguka kila mahali.

Daktari yuko hapa yuwaweza kumshuguhulikia huyu ana tatizo la meno. Meno hukuwa kitu ambacho kina uchungu sana. Ameenda kung'olewa jino yaweza ikiwa salama manake jino laweza kuwa la kuuma lina uchungu sana lazima liende litolewe kama lina tatizo

Hapa ni hospitalini pale pa meno. Ameenda kushughlikiwa, kuweza kung'olewa meno ama labda kuoshwa, kusafishwa vile, kuweza kutolewa tatizo kama linamuuma.

Hapa ni hospitalini, pale waeza kuenda kuangaliwa kama una shida tatizo la macho ama wataka kung'olewa meno, kuna yale mashine pale yatumika na kuna lile kiti ambayo wakalia, ama waketi, ukiweza kuhudumiwa na daktari.

Huyu ni mzimamoto, kazi yake haswa ni ya kuzima moto. Wapendeka mahali kuna moto umewaka, huwa wanatumia hilo gari liko pale nyuma yake kuweza kuenda kuzima moto. Wamevaa mavazi ama sare zake zile za kazi za kuweza kujikinga, usiweze ukapata kajeruhiwa na hiyo moto ama na kitu chochote.

Hapa ni barabarani, twaona kuna watu wengi, kuna magari, yale mabasi, twaona kuna, pia askari ni kama, kumetokea ajali, pale, ajali imeweza kutokea, ndiposa polisi na watu pale wanajaribu kusaidia, ama wanaweza, okoa, mali ama watu.

Hapa kuna barakoa na ile sabuni ambayo yatumika kuosha mikono, ya kuweza kujikinga na maradhi kama vile Corona ama virusi vingine. Wavao ni wa katika watu ama katika hospitali ama mahali watu ni wengi.

Hawa ni wanaume ama vijana, wako kwenye kazi kwa vijana. Waeza kufanya usafi, wanachimba mitaro, wanaeza kufanya usafi ule, kuwe na mazingira bora. Watu wasikae katika mazingira chafu ambayo yanaleta magonjwa, yanaleta maradhi.

Daktari yuko hapa anaweza kumhudumia mgonjwa. Yaonekana kwamba mgonjwa amekuja kutafuta matibabu au kutafuta madawa kuweza kumsaidia. Tunaona pale ywamshughulikia aeze kupona ama aweze kusikia vizuri, aweze kukuwa na afya bora.

Hapa tuna mhudumu na mgonjwa. Mgonjwa yupo hali mbaya pale lakini mhudumu anampa matibabu kadhaa akamsaidia akampa dawa, akamfunga bandeji. Yupo kwenye kitanda yupo hospitalini pale apata madawa.

Hii ni aina ya dawa ya matembe ama ya tembe ya kuweza kupunguza makali ama maumivu, labda ya kichwa ama ya tumbo bora ni maumivu yoyote waweza kunywa ukaskia afueni yaweza kusaidia

Hii ni aina ya, madawa ama dawa, ya tembe, ya watu wazima, hupatikana katika, maduka ya madawa, ni ya kutoa uchungu, kutia kwenye mwili, misuli ama kichwa, mgongo mahala popote una uchungu waweza tumia hii dawa, itaweza kutoa, mauchungu ama makali.

Huyu ni mhudumu ambaye anaweza kupea yule mtoto chanjo ili kumkinga kwa maradhi ama magonjwa ya yale virusi yaeza tokea pale kumfanya asiwe na afya bora.

Pale tunaona mtoto mgonjwa. Mtoto mdogo ameweza kufungwa bandeji kwa mkono, kwenye kichwa na mipira ambayo inapita kwenye mapua. Pale ama mbele mzazi wake ambaye yukonaye pale akiwa anapata matibabu kwenye hospitali.

Hapa twaona, mwanaume huyu anashida mkono, alieza kaumia kapata jiraha, alieza kafunga bandegi, alieza kushika na maika alieza kapunguza makali ya uchungu labda alieza kuwa uyetokwa damu hiyo bandegi ya saidia kushikilia, aliza kukunguza makali ya leo uchungu alieza kusikia sana uchungu.

Gurudumu hili ni kama ambaye baiskeli, yatumika na watoto sana sana, katika michezo, wanayatumia tu kucheza, kama kuenda shule, wanatumia kama vile baiskeli, unaweza vaa kitu ya kujikinga, ukieza anguka wawezaku, jisaidia usiumie sana.

Mazoezi ni muhimu katika mwili wa binadamu kuwasaidia sana katika mwili kukuua ama kukuwa na afya mzuri, lakini pale tuwaona uyu mwanadada ni kama ameumia kidogo ule yuwa mpatia matibabu kidogo ya mkono ya kumuondolea maumivu ama makali ambayo anahisi pale kwa mguu, alipokuwa anakimbia ama anafanya mazoezi yake ya kawaida.

Hawa ni wachezaji wa kandanda ama Ile rugby , inaonekana kwamba yule mmoja anaweza kuumia na kuweza kupata matibabu na yule muhudumu pale, inaonekana kwamba anahisi uchungu ,ameweza kuumia akiwa akicheza pale ule mchezo.

Mmea huu hutumika ama hupandwa katika shamba na pia hutumika kama dawa ya kienyeji. Yanaponya kuumwa na tumbo, kichwa. Ni dawa pia waeza kuitumia.